Shamba lenye udongo mekundu uliolimwa katikati, huku kukiwa na mimea mingi ya kijani kibichi, na miti ikiwemo migomba pande zote mbili. Anga lina mawingu meupe na bluu iliyokolea likionyesha hali ya hewa nzuri na jua.

Mwanamke mwanasayansi, akifanya majaribio au uchunguzi wa kisayansi ndani ya maabara. Amevaa koti jeupe la maabara, kofia na nywele ya kijani kibichi barakoa ya bluu na glavu za bluu, akionyesha kuzingatia usalama na usafi.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi akigusa mkongo mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani . Mwanamume huyo amevalia shati la rangi nyeusi na jaketi la bluu .

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Miguu ya nyuma na chuchu za ng'ombe mweusi na mweupe zinaonekana wazi huku vifaa vya kukamulia maziwa vikiwa vimeunganishwa kwenye chuchu.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi ambapo ndizi ndizo bidhaa kuu zinazouzwa. Kuna rundo kubwa la ndizi zilizokomaa zenye rangi ya njano zilizopangwa kwenye meza au vibanda. Mwanamke mmoja katikati ya picha amevaa fulana nyekundu na kitambaa cheusi kichwani.

Kuna mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara au nguo za kazi zinazofanana na hizo, na kofia jeupe. Ameshikilia mtungi mkubwa wa chuma, na akimwaga maziwa meupe kwenye chombo kingine kikubwa cha chuma kilichokuwa chini.

Pikipiki ikiwa imebeba vyombo vingi vikubwa vya maziwa ikisafiri barabarani. Inaonekana kama tukio la kawaida katika baadhi ya maeneo ya vijijini au vitongojini ambapo maziwa husafirishwa kwa njia hii.

Mwanamke akitabasamu na kuketi katika shamba, akiwa amezungukwa na mimea mbalimbali, anaonekana kuwa katika eneo lenye mimea mrefu kama mahindi na pia mimea midogo kama vile karanga au mboga za majani.

Shamba la mahindi machanga. Mimea ya mahindi bado ni midogo na ina majani mapana ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna nyasi chache zilizoota chini. Kwa nyuma kuna miti mingi au mimea mirefu inayoonekana kuwa hafifu.

Rundo la ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea au blue hafifu zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Kuna miganda mingi yq ndizi bado zikiwa hazijakomaa kabisa.

Ndizi zenyewe zinaonekana kuwa ndogo, nafupi kiasi. Labda aina ya ndizi, tamu, au ndogo, kama vile ndizi sukari au bogoya. Baadhi zina madoa meusi, madogo, ishara ya kuiva kikamilifu.

Mkono wa mtu ulioshika ndizi mbili zilizomenywa. Ndizi hizo zina rangi nyeupe na manjano hafifu na ziko tayari kuliwa au kupikwa. Nyuma yao kuna ndizi mbichi zenye maganda ya kijani kibichi na baadhi ya maganda yaliyomenywa yakionyesha mchakato wa kuandaa ndizi.

Mwanamke mzee akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi, wenye mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Mwanamke huyo amevalia kilemba kichwani, shati jeupe na aproni yenye mistari ya rangi ya kahawia.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu, na rundo kubwa la karanga au nafaka nyingi zinazoonekana kukawishwa au kusafishwa ardhini. Karanga hizo zimetandikwa kwenye matambara au turubai.

Mkunga mkubwa wa ndizi, za kijani kibichi zikiwa zimeganda kwenye shina la mti wa ndizi. Ndizi bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi, na zimepangwa kwa mikono mingi, iliyoning'inia kutoka kwenye shina kuu.

Ng'ombe mweusi mwenye afya duni sana. Ngozi yake inaonekana kujaa uvimbe au vidonda vingi hasa upande wa ubavuni na shingo. Huku baadhi ya sehemu zikionyesha kutu au majeraha.

Ndizi nyingi zilizo ivaa zikuwa zimetandwa chini, kwenye sakafu ya vigae zikiwa zimejipanga kando ya ukuta. Baadhi ya ndizi zimewekwa ndani ya kreti ya plastiki ya rangi ya kijivu, ambayo imewekwa karibu na ukuta.

Mwanamke akisimama katika shamba la migomba huku akiwa na ndizi nyingi zilizo vunwa. Mwanamke huyu amevaa nguo ya rangi ya kahawai na anaonekana akishikilia shina la ndizi. Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi lenye rangi ya kijani kibichi.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimerundikana kwa wingi, zikionyesha kuwa, ziko sokoni au ghala ya matunda. Nyuma kuna watu kadhaa na miti, kuashiria mazingira ya wazi labda soko la wazi.

Mtu akimwaga maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani kibichi kwenda kwenye mtungi mweupe mkubwa. Mtu huyo amevalia koti jeusi, suruali ya jins, na kofia nyeusi ya pikipiki. Vitungi mingi nyeupe iliyojazwa na maziwa au tupu imewekwa nyuma la lori ndogo jekundu.

Kiasi kikubwa cha jibini au kadi nyeupe, iliyochujwa ndani ya chujio cha rangi ya kijani kibichi. Chujio hicho kina wavu laini unaoruhusu kiyoyevu kupita huku kikiacha sehemu ngumu ya jibini.

Mazingira ya soko au barabara yenye shughuli nyingi nchini Kenya labda hata Nairobi, kuna rundo kubwa la ndizi zilizoiva zikiwa zimepakwa kwenye rukwama au meza ya kuuzia. Ndizi hizo zinaonekana kuwa na madoa meusi ishara ya kuwa zimeiva vizuri.

Kishada kubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi vikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi kishada hicho kina mikono mingi ya ndizi. Majani makubwa mapana ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yamezunguka kishada hicho.

Shamba la migomba midogo linaonekana ikikua katika udongo mwekundu . Udongo umeundwa kwa matuta au michirizi ikionyesha jinsi shamba hilo limelimwa . Nyuma ya migomba kuna miti mingine mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa mahali hapa kuna rutuba ya mimea kukua vizuri.

Shada kubwa, la ndizi bado mbichi zikiwa zimeganda kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi zikionyesha kuwa bado hazijaiva. Mti wa ndizi una shina nene na majani mapana ya kijani kibichi yaliyotanda juu ya kando la shada la ndizi.

Ndama kadhaa weusi na weupe wakiwa wamesimama kwenye eneo lenye udongo na vivuli wanaonekana wakiwa katika boma au banda la ng'ombe na kuna ng'ombe wengi nyuma ya vizuizi vya chuma.

Wanawake kadhaa katika mazingira ya kijijini wakiwa wamekusanyika karibu na vyombo mbalimbali, wakionekana wakishiriki katika shughuli ya kuandaa au kugawanya chakula au kinywaji. Kuna wanawake wanne walionekana wazi, na miguu ya mtu mwingine inaonekana kushoto kabisa.

Shamba la migomba ambapo migomba mingi imepandwa kwenye udongo mwekundu. Baadhi ya migomba ina majani makubwa ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa umelimwa na kuandaliwa kwa ajili ya kilimo.

Safu ya mimea ya mahindi iliyokauka kabisa. Majani ya mahindi yamegeuka rangi ya kahawia na yamejikunja yakionyesha dalili za ukame mkali au uharibifu mkubwa. Mazingira yanaonekana kuwa shamba lililokumbwa na ukame.

Mkono wa mtu ulioshika ndizi uliomenywa. Ndizi hiyo ina rangi ya manjano hafifu au nyeupe na inaonekana safi na tayari kuliwa. Nyuma ya mkono kuna ndizi nyingine mbichi zisizomenywa.

Shamba la Migomba, migomba mirefu imejaa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, katikati ya picha kutoka nyuma, kuna mtu aliyevaa shati jekundu na kofia nyekundu na suruali nyeupe.

Kundi la watu, huenda vijana, wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti au mimea mingine. Katika sehemu ya mbele kushoto, kuna mmea mchanga wenye majani makubwa yanayofanana na ndizi.

Mkono wa mtu ukishikilia majani ya mmea yanayoonekana kuwa mahindi . Mkono ulio kwenye picha una ngozi nyeusi na umevaa saa ya mkono . Sehemu ya mkono inaonekana kuwa na nguo ya mikono mirefu ya rangi ya bluu.

Mwanaume amevaa kofia ya blue na kijivu, shati la mikono mirefu, suruali ya jeans , na buti za mvua, nyeusi, akisimama nyuma ya kundi la ng'ombe. Ng'ombe hao wana rangi ya kahawia na nyeupe.

Soko la wazi, au eneo la biashara ya mazao hasaa ndizi katika mazingira ya vijijini au mbali na mijini. Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani zilizotawanyika chini. Ndizi hizo ziko katika mafungo na miganda mikubwa.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizo zimechanganyika rangi baadhi zikiwa za kijani kibichi na nyingine za njano. Kuashiria viwango tofauti vya ukomavu.

Mwanaume aliyevalia kofia ya bluu na nyeupe, shati la pinki na suruali ya kijivu, akiwa ameinama na kukamua ng'ombe mweusi, na mweupe, kwa mkono. Ng'ombe amefungwa kwa minyororo upande wake, na anaonekana kusimama kwenye sehemu iliyonyunyiziwa uchafu wa maziwa.

Sufuria ya chuma iliyowekwa kwenye jiko ikiwa na kioevu cheupe kinachofanana na maziwa au uji mzito ambacho kinaonekana kuchemka au kupashwa moto kijiko kikubwa cha chuma kimewekwa ndani ya sufuria kikiwa kimebeba kiasi cha kioevu hicho.

Watu wawii, mwanaume na mwanamke, wakiwa wamesimama karibu na ng'ombe mweusi wawili walioko ndani ya zizi la banda au zizi la kisasa lenye paa la chuma na nguzo za mbao. Mwanaume amevaa shati la milia na nyeupe na suruali nyeusi.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimepangwa au zimetundikwa chini, zikiwa bado zimeshikamana kwenye mashini yake, zikionyesha kuwa zimevunjwa hivi karibuni kutoka shambani.

Ng'ombe mweusi na mweupe, akikamuliwa maziwa wakutumia mashine. Ng'ombe amesimama kwenye sakafu ya zege ndani ya banda, na mashini ya kukamua maziwa ikiwa na chombo kikubwa cheupe cha kukusanya maziwa.

Mwanaume amevaa koti nyeupe la maabara, akifanya majaribio au vipimo ndani ya chumba kinachaonekana kama "maabara". Anaonekana akishikilia kifaa chenye umbo la fimbo labda kipima joto au kipima viwani ndani ya chombo kirefu cha glasi kilichojaa kimiminika.

Wanawake wawili, labda wauguzi au wafanyakazi wa afya, wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara, kofia nyeupe, na barakoa nyeupe usoni. Wanaonekana wakishughulikia chombo kikubwa chenye kimiminika cheupe, kinachoonekana kuwa maziwa au bidhaa nyingine ya maziwa.

Shamba la Migomba iliyokomaa, huko ndizi mbichi zikionekana zikining'inia kwenye mkungu upande wa kushoto. Majani makubwa ya migomba yanafunika sehemu kubwa ya picha. Upande wa kulia, kuna njia ya udongo inayopita kando ya shamba hilo, na miti mingi na mimea inaonekana kwa umbali.

Duka la maziwa liitwalo "Destiny Dairies" ambalo pia lina milk ATM mashine ya kutolea maziwa, juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina la duka na picha ya ng'ombe na maziwa.

Kuna bakuli kubwa la chuma lenye mchanganyiko wa kiowevu ndani yake, kuna mikono miwili ya mtu inayoonekana ikichanganya kiowevu hicho kwa kutumia kijiko viwili vya mbao.

Mandhari ya kijijini au shambani yenye mimea mingi hasa mikomba. Katika sehemu ya mbele kulia kuna paa la bati lenye kutu likionyesha sehemu ya jengo. Katika ya picha kuna eneo lenye nyasi na mteremko, huku vitu kama mabati yaliyopinda na miti iliokatwa vikiwa vimetawanyika.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi hasa migomba, miti ya ndizi kwenye sehemu ya mbele kuna migomba michache mikubwa yenye majani mapana huku baadhi ya majani yakiwa yamechanika kidogo.

Shamba la migomba iliyopandwa kwa safu ikionyesha mazingira ya kilimo. Upande wa kulia kuna migomba miwili mikubwa yenye ndizi nyingi ambazo bado hazijakomaa zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimeungana katika vishanda vingi.